Jengo maalumu lililoweka mashine za "ATM", mashine ambazo hutumika kutolea hela zinazohifadhiwa katika akaunti za watu za benki. Mashine hizo juu zikiwa zimeandikwa maandishi ya kiingereza, yanayopakwa rangi nyeupe na bluu pamoja na bluu bahari.

Jengo la benki, lililonakishiwa vizuri kwa urembo pamoja na rangi za kuvutia, likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "eco benki", katika benki hiyo kuta za vioo zilizotengenezwa na kubandikwa picha mbalimbali, zinazoelezea huduma mbalimbali zinazotolewa ndani ya benki hiyo.

Wafanyakazi wa benki ya absa waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa wamesimama mbele ya jengo la benki hiyo, huku wawili kati yao mikononi mwao wakiwa wameshika bendera inayowakilisha nembo ya benki hiyo. Nyuma yao kukiwa na jengo pamoja na tangazo linaloelezea sifa za benki yao.

Jengo la benki mahali ambapo fedha hubadilishwa na kuhifadhiwa, huku kukiwa na mikono ya kike inayopokea fedha kutoka kwa mteja alaiyeenda katika benki hiyo, mahususi kwa ajili ya kuweka fedha hizo kwenye akaunti yake ya benki.

Jengo kubwa mahari ambapo uuzwaji wa pombe pamoja na bia zenye vilevi na zisizo na vilevi hufanyika. kukiwa na kijana wa kiume aliye valia mavazi nadhifu, sare za ofisi hiyo, akimimina kimiminika katika glasi ndogo ya kioo iliyo mbele ya macho yake.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na maduka ya samani na vitu vingine, mbele yake kukiwa ni sehemu ya wazi yenye taa za rangi zenye kuvutia vizuri, viti vilivyokaliwa na watu, sehemu ya vinywaji, pamoja na eneo la kuchezea muziki.

Ndani ya mapokezi, ndani ya duka linalouza pombe na vileo mbalimbali, huku kukiwa na mhudumu aliyevaa mavazi safi na nadhifu, akiwa mwenye tabasamu zuri. Nyuma yake kukiwa na makabati yaliyowekwa pombe pamoja na vileo mbalimbali, vyenye gharama tofauti tofauti.

Eneo bora na la kisasa la kuuza magari ya aina tofauti tofauti, lililojengwa na kutengeneza vizuri kwa miundo mbinu bora, huku kikiwa na magari yanayofanyiwa ukarabati katika eneo hilo yenye rangi tofauti tofauti kama nyeupe na rangi ya chungwa, huku likiwa limewekwa vizuri na taa zinazoonekana kwa umakini.

Eneo la wazi lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya wauzaji wa magari mbalimbali ya kisasa, huku kukiwa na magari ya aina tofautitofauti yenye rangi na mionekano mbalimbali ya kisasa yenye kuvutia. Mbele kukiwa na gari zuri lenye rangi nyeusi, taa nyekundu pamoja na vioo vyeupe.

Eneo la wazi sehemu ya uuzaji wa magari mbalimbali ya kisasa yenye rangi tofauti tofauti na miundo mbalimbali, huku kukiwa na gari jeupe liliowekwa katikatika ya magari mengine likiwa na rangi nyeupe, vioo vyeusi, taa za kuvutia pamoja na matairi meusi kushoto kwake kukikwa na magari mengine yaliyopopangwa katika mpangilio nzuri.

Wauzaji wa magari ya kisasa Hyundai mbele ya jengo hilo kukiwa na magari ya kifahari na ya kisasa yenye rangi tofautitofauti, huku katika ukuta wa jengo hilo kukiwa na nembo ya kampuni inayojihusisha na uuzaji wa magari hayo. Mbele ya gari jeupe kuna kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana na barakoa usoni mwake.

Sehemu ya wazi mahali ambapo uuzwaji wa magari aina ya hyundai hufanyika. Magari ya kifahari na ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ustadi na teknolojia bora yakiwa katika miundo tofauti tofauti huku yakiwa yamewekwa eneo zuri kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Kamopuni inayojihusisha na uuzaji wa magari ya kisasa, iliyoandikwa jina kwa maneno ya kizungu, yanayosomeka kama "GERA MOTORS", maneno mengine kama "NISSAN' huku mbele ya jengo hilo kukiwa na wanaume wawili wanaokabidhiana funguo, pembezoni mwa gari zuri la kifahari lenye rangi nyeusi.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ngombe huku kukiwa na bidhaa nyingine na huduma tofauti tofauti za kifedha na kibenki duka lililo kwa maandishi ya kiingereza, "ATM and snacks shop", ikiwa ni imetengenezwa vizuri pamoja wa rangi zinazovutia na sakafu.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku hususani maziwa, liloandikwa kwa lugha ya kiingereza inayosemeka kama "ATM DAILY AT D", kukiwa na picha ya ng'ombe aliyenona vizuri, chini yake kukiwa na maandishi mengine ya kiingereza yanayosomeka kama "Milk shop", mbele ya duka hilo kuna mwanamume anayenunua bidhaa ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka mahali palipo tengenezwa kwa makabati yaliyopangwa vizuri kwa maziwa mbalimbali, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza yanayosomeka "fresh milk" pembezoni kukiwa na kijana mdogo anyetembea kandokando ya bidhaa hizo.

Duka dogo la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku hususani za maziwa, likiwa limeandikwa kwa maandishi meupe yaliyowekwa katika kibao cheusi yanayosomeka kwa kiingereza kama "customer care"; huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume waliosimama mbele ya duka hilo.

Duka dogo la kisasa lililotengenezwa kwa teknolojia madhubuti, huku likiwa limepakwa rangi ya bluu bahari, nyeusi, nyeupe pamoja na kijani. Picha ya ng’ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza, yanayosomeka kama “Milk ATM”.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku kama vyakula pamoja na vinywaji, huku kukiwa na mashine maalumu ya kielektroniki inayouza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja. Kifaa hicho kilichopakwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe kikiwa na picha za maziwa yanayotiririka na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku kama maziwa, maharage, mahindi pamoja na mchele, huku kukiwa na kifaa maalumu kinachotumia nishati ya umeme kinachouza bidhaa ya maziwa kwa njia ya "kielektroniki" kulingana na bei ya mteja, huku kikiwa kimechorwa picha za ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa likiwa na bango kubwa, lililoandikwa kwa maandishi ya kiingereza yanayosomeka kama "Destiny dairies" picha ya kopo la maziwa pamoja na ng'ombe anayekula majani, huku katika duka hilo kukiwa na wanaume na wanawake wanaofanya manunuzi ya bidhaa hiyo.

Duka la kisasa linalotumia mifumo ya kielektroniki na kuendeshwa kwa nishati ya umeme linalouza bidhaa hususani maziwa kwa bei ya rejareja, ikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "milki ATM", mbele yake kukiwa na mwanamke anayepatiwa huduma hiyo ya maziwa.

Duka dogo la kisasa linalotumia teknolojia ya kielektroniki kutoa huduma za kila siku hususani maziwa ya ng'ombe, likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM" lililopakwa rangi ya kijani pamoja na blue bahari. Huku kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na vyamiminika vya maziwa.

Sehemu ya duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, kukiwa na vijana walioketi katika eneo hilo wakiume na wakike wakinywa maziwa katika duka hilo, huku wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe safi vilivyopangwa ndani ya duka.

Duka la kisasa linalotumia teknolojia ya kielektroniki kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za kila siku hususani maziwa masafi ya ng'ombe, huku likiwa limepakwa rangi za bluu bahari, nyeupe na kijani na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza pamoja na kiswahili. Kifaa kidogo kinachotumika kutolea maziwa ndani ya mashine hiyo.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku. Huku katika duka hilo kukiwa na mashine maalumu zinazotumika kwa uuzaji wa maziwa halisi ya ng'ombe, zikiwa zimepakwa rangi za kuvutia, pamoja na maandishi na picha yanayovutia wateja. Maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza kama "MILK ATM".

Duka dogo la kisasa lililotengenezwa kwa teknolojia madhubuti na kuendeshwa kwa nishati ya umeme, huku likiwa linatoa huduma za kila siku, kama uuzaji wa maziwa safi ya ng'ombe. Kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza na kiswahili, yanayosomeka kama ''maziwa freshi''. Picha ya ng'ombe pamoja na taarifa za bei, na matumizi ya bidhaaa hiyo.

Eneo la jengo, mahali ambapo kuna duka la kuuza bidhaa za kila siku, hasa maziwa ya ngombe, huku kukiwa na vijana wanne wa kiume waliosimama katika duka hilo, juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza na kiswahili yanayosema "SALAMA DAILY MILK COLLECTION CENTRE", mbele ya duka hilo kukiwa na pikipiki.

Duka linalouza bidhaa za kila siku kama maziwa pamoja na vitu vingine huku kukiwa na huduma mbalimbali hasa huduma za simu pamoja na huduma za kawaida. Ndani ya duka hilo kukiwa na kijana wakiume anaefanya shughuli zake za kila siku.

Sehemu ya duka linalouza bidhaa za kila siku, huku kukiwa kumewekwa kifaa maalumu cha kielektroniki, kinachotumia nishati ya umeme, kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja. Kifaa hicho kilichopakwa rangi nyeupe na bluu, kikiwa na maandishi mbalimbali yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili pamoja na lugha ya kiingereza.

Chumba maalumu cha duka kilichotengenezwa vizuri na kuwekwa vioo, kikiwa na maandishi meupe yaliyopakwa katika rangi ya bluu yanayosomeka kama "Milk ATM". Kikiwa na picha ya ng'ombe, juu ya picha hiyo kukiwa na maandishi yanayosomeka "fresh", pembeni kukiwa na viti viwili vya bluu bahari.

Sehemu ya duka kukiwa kumewekwa kifaa maalumu cha kielektroniki, ambacho kinatumika kuuza maziwa rejareja. Kifaa hiki kikiwa na mfumo unaohusisha utoaji wa bidhaa hiyo kulingana na pesa ya mteja, ambapo kikiwa kimepakwa rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka lililotengenezwa kwa mabati magumu yalioyopakwa rangi ya kijani, huku kukiwa na kifaa maalumu mashine ambayo inauza maziwa kwa rejareja ikiwa imepakwa rangi nyeupe pamoja na bluu bahari na kijani, ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama "milk ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika chujio pamoja na kideri kidogo chenye maziwa akiyachuja katika jagi aliloliweka mbele ya macho yake, huku nyuma yake kukiwa na bidhaa mbalimbali ndani ya duka hilo zinazouzwa hapo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hasa maziwa, likiwa lina maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza katika dirisha la duka hilo. Yanayosomeka kama "available", huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, akinunua maziwa ndani ya duka hilo.

Duka dogo la kisasa, linalotumia teknolojia ya kielotroniki, linalouza maziwa kwa bei ya rejareja. Huku likiwa na vifaa maalumu vilivyotengenezwa kwa ajili ya upimaji wa bidhaa hiyo, kulingana na pesa ya mteja. Kifaa ambacho kimepakwa rangi nyeupe na bluu bahari na maandishi pamoja na picha.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, likiwa na milango iliyopakwa rangi nyeupe, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa katika duka hilo, juu ya meza ndani ya duka hilo kukiwa na deli maalumu lenye maziwa ndani yake, huku kukiwa na picha ya ng'ombe na maandishi yaliyoandikwa kwa kiingereza, yanayosomeka kama "Fresh milk".

Duka linalouza bidhaa za kila siku kama maziwa pamoja na bidhaa nyingine, lililopakwa rangi ya bluu iliyokoza milango ya bluu bahari pamoja na kuta nyeupe na kijani huku ndani ya duka hilo kukiwa na muuzaji anaetoa huduma mbalimbali.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, kama maziwa pamoja na bidhaa nyingine, lililopakwa rangi ya bluu bahari, huku likiwa na bango juu lililoandikwa kwa maandishi ya kingereza "milk mother daily shop" pamoja na maandishi mengine na picha zilizopamba duka hilo.

Duka la kuuza bidhaa za kawaida za kila siku, huku kukiwa na mashine maalumu, inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya rejareja kwa njia ya kielektroniki. Mashine hii iliyotengenezwa mahususi na kupakwa rangi nyeupe na bluu bahari, huku kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka dogo, linalotumia mifumo ya kisasa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya rejareja, huku teknolojia hii ikihusisha kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kupima maziwa hayo kwa idadi na gharama ya fedha kulingana na matakwa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, huku kukiwa na kifaa maalumu cha kieletroniki, kilichotengenezwa mahususi kwa uuzaji wa bidhaa reja reja, hususan maziwa ya ng'ombe, kikiwa na picha za ng'ombe pamoja na mtu , na maandishi yanayoelezea bidhaa hizo. Pembeni kukiwa na mwanaume aliyesimama anayenunua maziwa hapo.

Duka dogo la kisasa. Kifaa kinachotumia teknolojia ya kieletroniki kuuza maziwa rejareja, huku kikiwa kimepakwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe. Kukiwa na picha ya vimiminikia vya maziwa, ngo'mbe pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza yanayosomekwa kama "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku, lililopakwa rangi nyeupe pamoja na mandhari nzuri ya kuvutia. Likiuza bidhaa mbalimbali za maziwa kwa bei ya rejareja. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na wateja wawili wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana.

Mashine maalumu ya kielektroniki inayotumia umeme, ambayo inasaidia uuzaji wa maziwa kwa njia ya rejareja, huku ikiwa imewekwa ndani ya chumba sehemu ya duka zuri, ambapo mashine hiyo iliyopakwa rangi ya bluu bahari ikiwa ina picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyo katika mashine hiyo.

Sehemu ya duka linalouza bidhaa mbalimbali kama vyakula pamoja na bidhaa za maziwa. Huku kukiwa na kijana aliyeshikilia mkononi mwake bilauri pamoja na kidumu cha lita tano kilichojaa maziwa, aliyevalia nguo safi. Pembeni yake kukiwa na mzee wa makamo anayemhudumia.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku kama maziwa, pamoja na bidhaa nyingine nyingi, zilizowekwa katika kabati lenye ngazi zilizopangwa vizuri, huku kukiwa na mashine maalumu, kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuuza maziwa kwa njia ya rejareja, kilichochorwa picha ya ng'ombe na maandishi.

Sehemu ya duka mahali palipo wekwa majokofu maalumu yanayotumia nishati ya umeme, teknolojia ya kisasa ilikuuza maziwa kwa njia ya rejareja yakiwa na rangi nyeupe, kijani na bluu yakiwa na maandishi kama "ATM" pamoja na maandishi mengine na picha za ng'ombe na mazao.

Sehemu ya duka mahali ambapo bidhaa mbailimbali za kila siku huuzwa, huku kukiwa na kifaa maalumu cha kisasa kinachotumia technolojia mpya ambacho huuza maziwa ya rejareja. kifaa hicho kilichopakwa rangi ya bluu bahari kikiwa na picha ya ngombe pamoja na maelekezo ya bidhaa hiyo .

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakisimama mbele ya duka lililotengenezwa kwa mabati magumu na kuezekwa vizuri, wakipatiwa huduma mbalimbali kama za "M-Pesa", huduma za maziwa, pamoja na huduma zingine nyingi.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa ya maziwa, huku kukiwa na picha mbalimbali za ng'ombe, pamoja na maelekezo ya huduma katika duka hilo. Mbele ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu, kinachoendeshwa na teknolojia ya kisasa, ambacho hutumika kuuza maziwa rejareja.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amesimama mbele ya mlango wa duka dogo, linalouza bidhaa mbalimbali kama: maziwa, bidhaa za chakula pamoja na vitu vingine. Huku kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza kama "Milk", pamoja na maandishi mengine katika duka hilo.

Duka dogo linalouza bidhaa za kila siku liilopakwa rangi ya bluu, kuta na milango ya duka hilo zikiwa zimewekwa mabango na matangazo yanayo pamba muonekano wa duka hilo, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana wa kiume mbele yake akiwa ni mnunuzi alie valia barakoa pamoja na fulana safi.

Majokofu makubwa yaliyopakwa rangi nyeupe na ya bluu yakiwa na picha ya ng'ombe na maziwa, maandishi yanayosomeka 'ATM' ya rangi nyeupe na bluu huku yakitumia nishati ya umeme pamoja na teknolojia maalumu ya kisasa ambapo maziwa yanauzwa kwa bei ya rejareja.

Jengo kubwa la wazi, mahali ambapo samani za majumbani huuzwa kama: makochi, viti, meza za kioo na za mbao; picha mbalimbali, taa za urembo pamoja na vitu vingine vinavyotumika kupamba nyumba, huuzwa. Huku kukiwa na bango lililoandikwa kwa lugha ya kingereza linalosomeka kama "Ideal Sofas".

Mafundi seremala (vijana wawili) wa kiume, wakiwa katika karakana eneo ambalo utengenezaji wa samani za majumbani kama: makochi pamoja na meza, viti hufanyika; huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakitengeneza na kuranda mbao kwa ajili ya uandaaji wa samani hizo.

Mafundi seremala wa kike na kiume, wakiwa katika karakana na sehemu ambapo wanaranda mbao na kusanifu mbao hizo kwa ajili ya utengenezaji wa fenicha mbalimbali ikiwemo ni viti, meza, makabati, vigoda pamoja na vitu mbalimbali vinavyotengenezwa kupitia mbao.

Sehemu ya wazi, mahali ambapo samani za nyumbani huuzwa, hasa zinazotengenezwa kwa mbao kama vitanda, makochi, viti, stuli, pamoja na bidhaa nyingine; huku kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kama ghorofa, ngazi zilizowekwa vizuri katika vitanda hivyo, chaga zenye ubora, kwa ajili ya mauzo.

Fundi seremala, binti aliyevalia mavazi mazuri sana, shati isiyo na mikono pamoja na suruali fupi nyeusi, huku mikononi mwake akishika msumeno wenye makali na mbao iliyolazwa katika meza maalumu ya kuchanjia mbao, kwa ajili ya utengenezaji wa samani mbalimbali, ikiwemo viti na meza.

Samani za majumbani kama: makochi, vitanda, viti pamoja na makabati; maua yaliyowekwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kuwavutia na kuuzwa kwa wapita njia wanaotumia barabara hiyo, wakazi wa maeneo hayo. Huku ukiwa na hewa safi inayozunguka eneo hilo.

Wauzaji wa samani mbalimbali za nyumbani na maofisini kama vitanda meza makochi pamoja na makabati, vikiwa vimewekwa katika eneo maalum, sehemu ambapo vimetengenezwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaonunua bidhaa hizo.

Sehemu ya wazi ndani ya jengo kubwa mahali ambapo samani za majumbani uuzwa. Samani hizo ni kama viti, makochi, meza, vitanda, taa za ukutani pamoja na taa za mezani na bidhaa nyingine zinazotumika hususani kwa matumizi ya nyumbani na maofisini pamoja na mashuleni.

Samani za majumbani, ikiwemo makochi yenye rangi tofautitofauti, kama nyeusi na rangi ya chungwa, meza tofauti za kioo, na za mbao, kuta zilizobandikwa picha sanifu za michoro na za kupiga.

Sehemu ya ndani ya duka lililo nakshiwa vizuri kwa sakafu inayovutia, huku kukiuzwa bidhaa mbalimbali kama makochi, vitanda, meza, viti, mazuria pamoja na picha za ukutani zilizopambwa vizuri.

Watengenezaji wa samani za majumbani, vijana wawili wa kiume waliovalia mavazi nadhifu, sare ya kazi yao, wakiwa katika eneo la wazi, wakiranda mbao kwa ajili ya kuiandaa ili kutengeneza bidhaa nyingine ya mbao kwa matumizi ya majumbani na ofisini.

Samani zilizotengenezwa kwa mbao na ustadi mkubwa, zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maofisini. Vitanda ambavyo vimechongwa kwa mfumo wa ghorofa lenye ngazi nzuri za kuvutia, ambapo uhusisha ulalaji wa watu wawili katika vitanda hivyo.

Fundi seremala aliye valia mavazi mahususi kwa ajili ya kazi yake. Akiwa na kamba maalim yenye vipimo inayotumika kufanya vipimo vya vitu mbalimbali anavyo vitengeneza. Mkononi mwake akiwa ameshika nyundo kwa ajili ya kugongelea misumari katika mbao anazo zitengeneza ili kuweza kupata bidhaa nzuri.

Sehemu ya wazi, mahali ambapo wauzaji samani za nyumbani huuza samani zao, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali kama makochi, viti vya plastiki, viti vya udongo, meza za chuma, meza za mbao, pamoja na meza za kioo, vitanda na magodoro vilivyowekwa katika eneo la nje ili kuvutia wateja.

Wauzaji wa samani za nyumbani na maofisini, kama: viti, meza, vitanda, pamoja na bidhaa nyingine zinazotokaa na mbao, huku mbele kukiwa na kitanda kilichotengenezwa vizuri na kupakwa rangi inayovutia, kikiwa kimewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuwavutia wateja waozuru eneo hilo.

Wauzaji wa samani za mbao kama viti, meza, vitanda pamoja na bidhaa nyingine zinazo tengenezwa kwa miti, zikiwa zimewekwa nje mahali ambapo wateja hununua bidhaa hizo kwa jumla na rejareja kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maofisini.

Sehemu ya wazi mahali ambapo samani za majumbani huuzwa kama; viti vya mbao vilivyotengenezwa vizuri na kufunikwa kwa kitambaa safi, huku nyuma ya viti hivyo kukiwa na makochi, pamoja na vitanda vilivyotengenezwa na fundi seremala.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya bluu iliyokoza. Mafundi seremala wakiwa katika chumba maalumu kilichoezekwa bati wakifanya shughuli za kuranda mbao, pamoja na kutengeneza samani mbalimbali zinazotokana na zao la mbao.

Samani za majumbani zilizotengenezwa kwa mbao safi ikiwemo viti, meza na makabati, vilivyowekwa sehemu ya wazi, pembezoni mwa nyengo lenye madirisha mazuri kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo kwa wateja, kwa matumizi ya nyumbani na maofisini kwa ujumla.

Samani mbalimbali zilizo wekwa eneo la wazi kwajili ya kuuzwa zikiwa zimetengenezwa kwa mbao pamoja na vioo vilivyo chongwa vizuri, bidhaa hizo ni kama makochi, meza pamoja na viti vya mbao vinavyo tumika kwa shughuli za majumbani na maofisini.

Watengenezaji wa samani za majumbani, mfano meza, viti makabati, vinavyotengenezwa kwa mbao safi, vikiwa vimewekwa nje mahali ambapo, tayari kwa kuuzwa, huku kukiwa na maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, yanayosomeka kama "batch furniture".

Eneo la wazi, pembezoni mwa barabara eneo la vumbi, mahali ambapo limeekwa vitanda vya mbao pamoja na bidhaa zingine zinazotokana na mbao na chuma, vikiuzwa katika eneo hilo lililozungukwa na makazi ya watu.

Jengo la hoteli sehemu ya mapokezi kukiwa na wahudumu wawili wa kike na wa kiume waliovalia sare ya hoteli hiyo, huku kukiwa na maandishi ukutani yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Reception" mbele yao kukiwa na mwanamke anayepatiwa huduma na wahudumu hao.

Wanawake mavazi wawili waliovalia mavazi mazuri sana, wakiwa katika eneo la mapokezi ndan ya jengo la Hoteli liliandikwa maandishi kwa lugha ya Kiingereza yanayosomeka kama "Reception"huku wakipokea maagizo kutoka kwa muhudumu wa eneo hilo la mapokezi.

Eneo la hoteli mahali ambapo huduma ya chakula na vinywaji hutulia huku kukiwa na viti na meza zilizotengenezwa kwa umahiri mkubwa, kukiwa na kijana wa kiume aliyekalia moja ya viti hivyo huku mbele yake kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu muhudumu wa hoteli hiyo akimpatia huduma ya chakula.

Duka la mtaa lililosheheni bidhaa mbalimbali, kama: maji ya kunywa, mikate, vyakula, juisi pamoja na biskuti, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana na barakoa inayofunika uso wake, akitoa huduma kwa mteja aliyesimama mbele yake.

Soko dogo genge la uswahilini mahali ambapo bidhaa mbalimbali za majumbani hasa za chakula huuzwa kama nyanya, mboga za majani, mayai, vitunguu, karoti, mchele pamoja na unga huku katika soko hilo ukiwa na mwanaume na mwanamke wanaouza na kununua bidhaa.

Soko kubwa lililosheheni watu mbalimbali, wanawake na wanaume wa rika zote , wakiuza na kununua bidhaa ndani ya soko hilo hususani bidhaa, chakula cha majumbani kama: mchele, maharage, mahindi, nyanya, kuku pamoja na lishe nyingine.

Soko dogo lililosheheni bidhaa mbalimbali za chakula na matunda, kama vile; ndizi nyanya, vitunguu, maharage, mchicha, hoho pamoja na bidhaa nyingine, huku kukiwa na watu mbalimbali, wa kiume na wa kike, wakiuza na kununua ndani ya soko hilo.

Soko dogo lililo katika makazi ya watu. Ndani ya soko hilo kukifanyika biashara za kuuza bidhaa mbalimbali hasa za majumbani na chakula, kama: matunda viazi, mahindi, maharage, ubuyu pamoja na vitunguu; huku kukiwa na wanaume na wanawake, vijana kwa watoto wanauza na kununua katika soko hilo.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali hususani za kutengeneza kwa ngozi kama mikoba, mikanda, bangili pamoja na viatu mbalimbali vya kike na vya kiume. Huku kukiwa kumesheheni watu mbalimbali wauzaji na wateja ndani ya soko hilo wakike na wakiume.

Soko kubwa la wazi lililofurika wanaume na wanawake wakiuza bidhaa tofautitofauti na kununua pia, bidhaa zinazouzwa katika soko hilo likiwa ni pamoja na matunda, mboga za majani, unga, mchele pamoja na pembejeo za kilimo na mbegu mbalimbali.

Soko la nje, pembezoni mwa barabara kukiwa na watu mbalimbali wanaume na wanawake, wanaofanya biashara ya kuuza mazao pamoja na chakula katika eneo hili. Huku kukiwa na bidhaa kama nyanya, karoti, maharage, mchele, vitunguu maji, viazi, na bidhaa nyingine nyingi.

Soko kubwa mahali pa wazi kulikotandazwa bidhaa mbalimbali za chakula na matunda kama ;Unga , Michele ,Viazi , Nyanya ,Karoti pamoja na vitu vingine vingi hususani nazi huku kukiwa na wanaume na wanawake wakiuza na kununua bidhaa katika soko hilo.

Sehemu ya soko la kisasa, mahali ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vifungashio, virutubisho pamoja na vitu vingine. Huku kukiwa na wahudumu waliovalia mavazi nadhifu ndani ya soko hilo lenye taa zenye mwanga mkali, meza nzuri zenye rangi nyekundu, pamoja na hewa safi.

Soko la kuuza nguo mbalimbali za kike na za kiume, watoto kwa watu wazima, huku ndani ya jengo hilo kukiwa na wateja mbalimbali wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakifanya manunuzi katika soko hilo la kuuza nguo, taa zenye mwanga mzuri zinazopendekeza soko hilo zikiangaza.

Soko dogo la nje pembezoni mwa barabara likiwa limesheheni bidhaa mbalimbali kama mchele, unga pamoja na vyakula tofauti tofauti, mboga za majani na matunda. Huku kukiwa na wafanyabiashara wanaouza na wateja wanaonunua bidhaa katika soko hilo.

Soko, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama; matunda, mbogamboga pamoja na vitu vingine huku kukiwa na watu mbalimbali; wa kike na wa kiume wakifanya biashara na kununua vitu ndani ya soko hilo. Mbele kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu akiwa amesimama mbele ya kibanda cha matunda.

Huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa simu za mikononi, inayotolewa katika duka dogo lililoandikwa kwa maandishi yanayosomeka vizuri kwa lugha ya kiingereza na kiswahili, huku kukiwa na mabango mengine yanayoonyesha upatikanaji wa huduma hiyo katika duka hilo lililopo pembezoni mwa makazi ya watu.

Kifaa maalumu cha kielektroniki chenye rangi Nyeusi na Kijivu, kikiwa na vibonyezo mbalimbali, mahususi kwaajili ya kutolea hela kwa wateja kikiwa kimechomekwa kifaa maalumu chenye rangi ya Bluu, kinachotumika kuhifadhia fedha.

Gorofa kubwa la kisasa mali isiyo hameshika, jengo lililojengeka vizuri, rangi za kupendeza na kuvutia madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga na hewa safi kupita uzio wenye ubora geti la kisasa pamoja na miundombinu mingine, inayopendezesha na kuvutia ndani ya jengo hilo.

Jengo kubwa lenye kuvutia sana mali isiyohamishika. Huku kukiwa na samani mbalimbali kama; makochi ya kuvutia, meza za kioo na za mbao, maua pamoja na vikombe na vitu vingine vya thamani. Kuta za jengo hilo zikiwa zimepambwa na picha nzuri yenye kuvutia, viti vya chuma pamoja na.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake huku kukiwa na sehemu ya duka iliyotengenezwa vizuri na kuwekwa bidhaa mbalimbali hususani za wanawake kama: mabegi madogomadogo ya mgongoni na mkononi, makoti ya kuvutia pamoja na vitu vingine vingi; huku eneo hilo likiwa limetengenezwa kwa sakafu ya vigae.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na duka linalouza bidhaa mbalimbali hususani nguo za watoto na wakubwa, za kike na za kiume. Mbele ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa ngazi; ndani yake kikiwa kimewekwa na kuning'inizwa nguo mbalimbali zilizobandikwa bei katika kifaa hiko.

Majengo makubwa yenye maduka na huku maduka hayo yakiuza bidhaa tofautitofauti kama: viatu vya wakubwa na watoto vya kike na vya kiume vilivyopangwa vizuri kwa usafi na ustadi katika makabati yenye ngazi yaliyowekwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na bidhaa tofauti tofauti hasa za nguo na urembo kama nguo za kike na za kiume, mashati, blauzi, sketi pamoja na bidhaa nyingine, nguo na mikopa huku kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya manunuzi ndani ya duka hilo.

Majengo yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za watoto, kama nguo, viatu, saa, pamoja na vitu vingine hususani kwa watoto, zilizoning'inizwa katika makabati maalumu yaliyotengenezwa vizuri, na kupakwa rangi za kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake yanayouza vitu mbalimbali kama viatu vya kiume vya aina tofautitofauti vya kufunika nakufunua, vilivyowekwa katika maboksi na ambavyo vimetandazwa ndani ya jengo hilo, mahali ambapo kuna mwanga wa kutosha taa za kuvutia na vioo vinavyoonyesha vizuri.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali hasa mavazi ya kiume, yaliyowekwa katika makabati ya wazi yaliyotengenezwa kwa vyuma, pamoja na vitu vinavyoshikilia mavazi hayo yalioning'inizwa katika makabati ya duka hilo.

Jengo kubwa lenye maduka mengi, yanayouza bidhaa mbalimbali ikwemo bidhaa za nguo za kiume na za kike. Huku, kukiwa na duka lenye makabati yaliyotengenezwa vizuri ndani yake kukiwa kumehifadhiwa nguo za kiume kama makoti, suruali, mashati yaliyofungwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Jengo kubwa, lenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali za kielektroniki pamoja na wahudumu wanaotoa huduma ndani ya duka hilo lililojaa wateja mbalimbali wa kike na wa kiume, wakifanya manunuzi ndani ya duka hilo la kisasa.

Eneo ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo na viatu huku kukiwa na kabati lililopakwa rangi nzuri na kuunganishwa kwa vyuma maalumu vilivyo ning'inizwa viatu vya kike na vya kiume vilivyopangwa kulingana na rangi mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa lililo na maandishi yanayowaka taa nyeupe, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "LIQUOR STORE", huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyosheheni chupa mbalimbali za vinywaji zilizopangwa kwa makundi pamoja na mashine za kisasa zinazosaidia utoaji wa huduma katika duka hilo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vinywaji pamoja na vyakula. Huku likisheheni makabati, yaliyopangwa vizuri na ndani ya makabati hayo, kukiwa kumewekwa bidhaa tofautitofauti, pamoja na wahudumu waliowekwa katika sehemu ya mapokezi, wakitumia vifaa vya kisasa kutoa huduma hapo.

Duka kubwa la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali za majumbani ,huku katika eneo hilo kukiuzwa bidhaa tofautitofauti zilizopangwa katika ngazi sawa ,huku kukiwa na kikapu maalumu kinachotumika na wateja kuweka bidhaa walizochagua kwa ajili ya kwenda kulipia sehemu ya mauzo.

Sehemu ya dukana kisasa kukiwa na kifaa maalum cha burudumu, kinachosukumwa na mtu aliyevaa mavazi nazifu sana. Ndani ya kifaa hicho, kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa na mteja huyu ndani ya duka, kwa ajili ya kuenda kufanyiwa mahesabu ili aweze kuondoka na bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama; vyakula na vinywaji, huku katika moja ya eneo ya duka hilo kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika kikaratasi chenye maelekezo, mbele kukikwa na kifaa maluumu chenye magurudumu, kinachotumika kuwekea bidhaa ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaambalimbali za majumbani kama chakula, vinywaji na vinginevyo, likiwa limetengenezwa vizuri na kuwekwa mbao maalum, kama makabati yaliyowekwa ndani yake vitu mbalimbali; kama vyakula pamoja na vinywaji, huku kukiwa na mkono ulioshikilia kopo la bidhaa .

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, huku kukiwa na makabati yaliyotengenezwa vizuri kwa plastiki zenye rangi ya kijani, na chuma kinachong'aa vizuri, kukiwekwa bidhaa mbalimbali kama maparachichi, ndizi, mananasi, maharage, choroko pamoja na vifungashio vya bidhaa tofauti.

Eneo la wazi sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani, huku kukiwa na watu wawili (wanawake) waliovalia mavazi nadhifu sana. Mbele yao kukiwa na chombo maalumu chenye magurudumu, ambacho hutumika kuwekea bidhaa zinazonunuliwa na wateja ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa iliyowekwa makabati yenye ngazi, huku katika makabati hayo kukiwa na bidhaa mbalimbali za chakula, vinywaji na vitu tofautitofauti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku katikati ya makabati hayo kukiwa na binti anayetembea mikononi mwake ameshika kikapu maalumu.